Mama aliyelala akiangalia juu akiwa amepanua mdomo anaangaliwa kwenye meno na wauguzi wawili linaloonekana kuwa hospitali wa madaktari wa meno.

Chanjo la mililita tano, linao pewa watoto wa mwaka mmoja hadi mwaka wa nne ilikuzuia ugonjwa wa surua.